Watu wazima wa jinsia ya kike na kiume wakiwa wameketi katika namna ambayo ni kwa ajili ya kufanya kikao au mkutano, katika hali hiyo wakiwa wanaongelea maswala tofauti tofauti kulingana na hotuba na maana ambayo wameitaka.